Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wowote, kwani hupatikana kwa masaa ishirini na manne.

Kipeperushi kidogo cha tangazo chenye picha cha benki ya ABSA kinachotangaza ofa kwamba ukinunua vitu kwa kutumia kadi ya ABSA utapata punguzo la bei.

Mhudumu akiwa anapokea pesa kutoka kwa mteja, pesa hizi zilizo katika mfumo wa noti zinawasilishwa katika benki hii ili mhudumu aweze kumwekea kwenye akaunti yake.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kuime wanapita nje ya benki ambayo kazi yake kubwa ni kuhifadhi pesa za watu, na kutoa mikopo mikubwa kwa midogo.

Tangazo la benki la "equity" likiwa linaelezea uhuru wa kufanya miamala kwa kupitia simu, ukiwa katika sehemu yeyote na wakati wowote.

Tangazo la benki likiwa na picha ya kijana akifurahia kukamilisha miamala yake ya kibenki kwa kutumia simu ndogo ya mkononi ambayo imemrahisishia na imemwokolea muda wa kwenda benki.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo la benki wakiwa wanaelekea ndani, benki hii hutoa huduma kuhifadhi pesa kielektroniki na kutoa mikopo.

Mteja akiwa anatoa noti na kuzikabidhi kwa muhudumu wa benki, ili aweze kumuwekea kwenye akaunti yake ya kielektroniki.

Muhudumu wa benki akiwa amesimama mbele ya bango jekundu. Huko mkononi mwake akishikilia kipaza sauti akiongelea ufanisi na huduma zinazotolewa na benki hii.

Ndani ya benki safi na yenye utulivu, mhudumu amekaa nyuma ya meza akiwa anawahudumia wateja waliosimama mbele ya meza kwa mpangilio mkubwa. Benki hii inahusika kutoa huduma tofauti kama vile mikopo.

Tangazo la benki ambalo linamuonyesha kijana mmoja akiwa anatumia ATM ambayo ni mashine ya kisasa inayotumika kutoa fedha za kielektroniki kuwa fedha.

Wafanyakazi wa benki wanne, wa jinsia ya kike na ya kiume wamesimama kwaajili ya picha ya pamoja. Benki hii hutoa mokopo kwa wajasiriamali na pia huhifadhi pesa.

Wahudumu wa benki wa jinsia ya kike na kiume wamesimama kupata picha ya pamoja, watu hawa hutumika na benki kutoa huduma mbalimbali ikiwemo mikopo.

Tangazo la benki likiwa linamuonyesha kijana mdogo, ametabasamu baada ya kutumia kadi mtandao kufanya miamala mbalimbali ya kulipia vitu vyake vya msingi.

Ndani ya benki hii wahudumu wameketi kwa utulivu mkubwa huku wakiwasikiliza wateja wao, benki hutumika kuhifadhi pesa pia kutoa mikopo.

Nje ya benki ikiwa na matangazo mbalimbali, benki ni sehemu inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia pesa, kutengeneza kadi na utoaji wa mikopo mbalimbali.

Kipeperushi cha benki kikiwa na picha ya pundamilia, kipeperushi hiki kinaelezea umuhimu wa kufungua akaunti na benki hii na vitu utakavyo faidika navyo.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya baa, huku mkononi mwake ameshikilia kinywaji na nyuma muhudumu ameweka pozi la picha baada ya kumpa huduma nzuri.

Ndani ya chumba kinachotumika kama baa chenye mwanga hafifu unaovutia, huku kukiwa hakuna watu bado na juu ya rafu, kukiwa kuna chupa ya vileo mbalimbali kwa ajili ya kuwavutia wateja.

Kundi la watu wa rika tofauti wanaserebuka mziki ndani ya baa yenye mwanga hafifu, huku juu ya meza zao kukiwa na vinywaji Mbalimbali vya vilevi.

Ndani ya baa ya kisasa yenye mwanga wa kutosha na viti virefu vya rangi nyekundu huku kwenye rafu vikiwa vimepangwa vileo mbalimbali kwenye chupa zinazovutia wateja.

Ndani ya baa hii yenye mwanga hafifu, kundi la watu wamesimama na wengine wameketi wakiwa wanavuta sigara, kunywa pombe, na kuburudika na muziki.

Bango la baa maarufu limetundikwa vizuri kwenye jengo la kisasa. Mahali hapa ni mahali pazuri pa kupumzikia mwisho wa wiki baada ya kazi ngumu.

Kundi la wanawake wamekusanyika ndani ya baa wakiwa wanachagua pombe na wengine wakiwa wanakunywa baada ya kupumzika jioni ya wiki hii.

Mhudumu wa jinsia ya kike anahudumia wateja wawili vinywaji vikiwemo vilevi, ndani ya baa hii yenye mwanga hafifu sana wateja hupumzika.

Muhudumu wa jinsi ya kiume yupo ndani ya baa, nyuma ya meza huku nyuma yake kukiwa na vileo mbalimbali anavyotumia kuwahudumia wateja waliokaa mbele yake.

Ndani ya baa hii yenye mwanga hafifu wa bluu kundi la watu wenye rika tofauti, wamekusanyika wakiwa wanaserebuka kwa kucheza mziki na kunywa pombe.

Vilevi vitatu vijulikanavyo kama bia vimepangwa vizuri juu ya meza. Vina chupa ya rangi ya kijani na tayari vimefunguliwa kwa ajili ya watu wanaopenda kuburudika na vilevi hivyo.

Muhudumu wa jinsia ya kiume akiwa ndani ya baa safi na ya kisasa. Nyuma ya kaunta, anachanganya vinywaji kwa ustadi mkubwa sana ili kufurahisha wateja wake.

Vileo vimepangwa katika kaunta ya baa, huku chini kukiwa na vinywaji laini kama vile juisi ambapo huonyesha huduma inayotolewa hapa.

Ndani ya baa ya mwanga hafifu, muhudumu wa jinsia ya kike, amesimama anawahudumia bia wateja wa jinsia ya kiume walioketi kwa furaha kubwa.

mhudumu wa bar wa jinsia ya kiume amesimama nyuma ya caunter akiwa anaangalia wateja wanaoingia ndani ili aweze kuwauzia vileo vilivyopo kwenye kaunta .

Ndani ya baa yenye mwanga hafifu, viti vimepangwa kwenye muundo unaopendeza, huku kukiwa na vileo vilivyopangwa vizuri kwenye chupa vikisubiri wateja.

Muuzaji wa magari amekaa ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho kukiwa na magari, yanayofanana yenye rangi nyeupe yakisubiri wateja wanaoingia kutafuta bidhaa hii.

Jengo la kisasa la makampuni ya gari linalotumika kuuza na kutangaza magari hayo. Ndani ya jengo kuna magari tofauti yaliyowekwa kwa mtindo wa kuvutia wateja.

Wauzaji wa magari wakiwa wanalitengeneza gari mojawapo la rangi ya kijivu kabla ya kwenda kuliuza kwa wateja ili waweze kujiingizia kipato.

Gari limefunguliwa milango na wauzaji wake, ili kuwaonyesha wateja sehemu ya ndani iliyo na muundo wa kisasa, mzuri na imara utakao dumu.

Gari la kisasa sana limesimama katika sehemu ya nje, likiwa linatangazwa na wauzaji wake jinsi lilivyo bora ili kuvutia wateja wanalo lihitaji.

Gari dogo limefunguliwa milango na wauzaji wake, ili kumuonesha mteja mandhari ya ndani inayopendeza. Yenye viti imara pamoja na muundo wa kisasa sana.

Gari limefunguliwa milango na wauzaji, gari hili ni la kisasa sana lenye rangi ya mbao pamoja na nyeusi kwa ndani. Likiwa inaonyesha sehemu zake nzuri za kisasa sana.

Magari yenye muundo unaofanana yote yakiwa na rangi nyeusi, yamepangwa katika duka la maonyesho ya magari kwa ajili ya kuuzia wateja wanaotafuta vyombo vya usafiri.

Sehemu inayohusisha kuuza magari mbalimbali makubwa kwa madogo, yakiwa yamepangwa vizuri katika hali ya kumvutia mteja atakaefika hapa.

Magari yenye mitindo inayofanana na rangi nyeupe yote yamepangwa katika sehemu yenye uwazi mkubwa. Kwa ajili ya maonyesho kwa wateja waweze kununua na kutumia.

Magari ya muundo unaofanana yamepangwa kwa mstari mzuri katika sehemu kubwa yenye uwazi, tayari kwa ajili ya maonyesho kwa wateja wanaotaka kununua gari kwa ajili ya usafiri.

Katika sehemu inayotumika kuuza magari yenye miundo ya kisasa sana, kuna magari mawili yanayopendeza yameonyeshwa ili wateja waweze kuvutiwa.

Magari ya aina tofautitofauti yenye miundo ya kisasa yamesimamishwa katika sehemu ya uwazi, yakiwa yameonyeshwa kwaaji ya kuuzwa kwa wateja.

Katika eneo ama karakana, linalotumika na wauzaji wa magari kukagua ubora wa magari kabla ya kuyauza kwa wateja wao, kukiwa na gari mbili dogo zenye hali ya upya.

Magari yenye muundo tofauti mapya, yamepangwa katika sehemu ya maonyesho ya magari hayo, magari haya yamepangwa ili kumvutia mteja, anaye tafuta kwa ajili ya kununua.

Wauzaji wa magari wamefungua mlango wa gari hili jipya la kisasa, ili kuonesha sehemu zake za ndani ambazo zinavutia kwa rangi nzuri na muundo wa kisasa.

Sehemu ya maonyesho ya magari yanayouzwa ikiwa wazi huku kukiwa na gari lenye rangi ya njano, likiwa linaonyeshwa katika sehemu ya barabara kuvutia wateja.

Magari yenye muundo unao fanana, yamesimamishwa nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa magari yaliyotumika kwenda kwa wanunuaji wanayoyahitaji.

Mteja akiwa anakabidhiwa hati ya gari lake kutoka kwa muuzaji mbele ya jengo la kisasa, linalohusika na uuzaji wa magari ya muundo wa kisasa kama alilonunua mteja.

Magari yenye rangi nyeusi na muundo wa inayofanana, yapo ndani ya duka kubwa la kuuzia magari tayari kwaajili ya wateja watakao fika hapo.

Magari yanayofanana yenye rangi nyeusi yamesimamishwa katika sehemu ya wazi na wauza magari haya, ili kuvutia wateja mbalimbali watakaofika sehemu hii.

Magari ya rangi nyeupe na nyeusi mapya, yamepangwa vizuri katika duka la kuuzia magari, kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaofika humo.

Magari mawili yenye ukubwa tofauti; yamesimamishwa katika eneo ili kuwaonyesha wateja ubora na mvuto wa magari haya ya kisasa sana.

Katika uwanja unaotumika kwa ajili ya maonyesho na uuzaji wa magari . Magari tofautitofauti yamesimamishwa, kwa ajili ya kuwavutia wateja watakaofika hapa.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini.

Mteja akiwa ndani ya duka kubwa linalohusika na uuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, kama vile mtindi akiwa anachagua chupa kubwa kwa ajili ya matumizi binafsi.

Wateja wakiwa wanasubiria huduma kutoka kwa wauzaji wawili wa maziwa, wanayotumia jokofu la kisasa kuwapimia wateja maziwa safi na salama.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, muuzaji akiwa ameketi akiwa anampimia mteja maziwa kwa kutumia jagi.

Ndani ya duka hili kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa na inatumia mfumo wa kielektroniki.

Muuzaji amesimama mbele ya duka, linalotumika kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini.

Njee ya duka kuna mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kunywa kwa wateja.

Jengo hili la duka la maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa limepambwa kwa maandishi mbalimbali, huku mteja akiwa anaingia kupitia mlango apate maziwa.

Ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa nabidhaa zitokanazo na maziwa pamoja na bidhaa nyingine kama mayai, likiwa wazi tayari kupokea wateja mbalimbali.

Mwanaume mmoja amesimama mbele ya duka linalouza bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile jibini na mtindi, akiwa anasubiri huduma.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa; limepambwa kwa picha nzuri za maziwa kwenye ukuta wake.

Mashine ya kisasa ama jokofu, linalo tumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa. Ikiwa imewekwa kwenye chumba cha fundi, kwa ajili ya matengenezo.

Muuzaji anampimia mteja maziwa kwa kutumia jagi, yupo ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo zitokanazo na maziwa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, kuna bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa; kama vile jibini na mtindi, likiwa limefunguliwa tayari.

Ndani ya duka hili kuna mashine moja ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa, na kupashwa moto tayari kwa matumizi. Ambapo mteja hutakiwa kuja na chombo tu na fedha.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, imewekwa vizuri katika chumba kidogo.

Muuzaji wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya jokofu la kisasa, linalotumika kuhifadhi maziwa na kuuza maziwa salama na safi tayari kwa ajili ya matumizi.

Katika sehemu ya duka linalojihusisha na uzaji kwa bidhaa zitokanazo na maziwa pamoja na maziwa. Kuna wateja waliosimama kwa nje kukisubiri huduma.

Muuzaji anasafisha na amefungua duka lake na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile jibini, huku akiwa na mashine ya kielektroniki ya uuzaji.

Duka la bidhaa za maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa tayari limekwishafunguliwa mlango, na mteja wa jinsia ya kiume anaingia kupata huduma.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwaajili ya kunywa, imewekwa nje ya duka ikisubiri kuhudumia wateja.

Duka hili dogo linatumika kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na bidhaa nyingine kedekede, likiwa limepambwa kwa rangi ya kuvutia ya bluu.

Duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kukiwa na foleni ya watu mbali mbali wakipanga kwa ajili ya kununua maziwa haya kwa matumizi ya nyumbani.

Nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini. Mteja mmoja amesimama akipewa huduma.

Ndani ya duka linalo jihusisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi, huku kukiwa kuna wauzaji wawili (baba na mwana) wakihudumia.

Mashine ama jokofu lenye rangi ya bluu na maneno mbalimbali. Mashine hii inatumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa au kwa matumizi tofauti.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa. Mteja huja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki.

Mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhi maziwa yaliyoandaliwa kwa kuchujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Huuza maziwa moja kwa moja kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine ama jokofu yenye rangi mchanganyiko na picha ya ng'ombe, ambayo hutumika kuuza maziwa moja kwa moja kwa wateja.

Ndani ya duka hili linaojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingi zitokanazo na maziwa, muuzaji amesimama akiwa anafunga vizuri mizigo ya bidhaa yake kabla ya kusafirisha.

Duka hili linatumika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa. Kukiwa na watu ndani na nje ya ukuta kumechorwa ng'ombe mweupe mwenye mabaka meusi.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa wazi kusubiria wateja wanaoingia wakitafuta bidhaa hizi kwa matumizi yao binafsi.

Katika jengo hili, kuna duka dogo linalotumika kuuza maziwa na bidhaa nyingi, zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini huku wateja wakiwa wanasubiria huduma.

Katika chumba kidogo mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa imesimamishwa tayari kwa ajili ya kuanza kutumika kwa wateja tofauti.

Mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikiwa imewekwa kwa fundi ili itengenezwe na kwenda kutumiwa haraka kutoa huduma.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kunywa ambapo mteja huja na chombo na pesa za kulipia kwenye mashine.

Nje ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huwa chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki.

Ndani ya duka hili kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulupia kiasi anachotaka kupitia mfumo uliopo juu.

Pikipiki imesimamishwa nje ya jengo dogo; ambalo linahusika na huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, huku wateja wakiwa katika mlango huu.

Mteja wa jinsia ya kiume amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa matumizi kama vile kunywa.

Mteja mmoja kasimama mbele ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa, huku kukiwa na mashine maalumu inayo tumia mfumo wa kielektroniki kuuza maziwa hayo.

Katika maeneo ya uswahilini, Kuna banda linalohusika kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, na mbele yake Kuna wateja waliokuja kununua maziwa na bidhaa nyingine.

Mteja wa bidhaa ya maziwa amesimama nje ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, akiwa anayapokea kutoka kwa muuzaji.

Ndani ya duka hili linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa, limefunguliwa na kuna wauzaji na wateja ndani yake.

Mashine ndogo inayotumika kuuza maziwa, ambayo tayari yamechemshwa na kuchujwa na kuhifadhiwa vizuri, moja kwa moja kwa mteja kupitia mfumo wa kielektroniki uliopo juu ya mashine hii.

Ndani ya chumba kidogo kuna mashine moja ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa kwa kutumia mfumo wa kielektroniki.

Ndani ya duka hili kuna jokofu lenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe akiwa anakula majani. Hutumika kuuza na kuhifadhi maziwa, ambayo hutumika kunywa na mteja.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa maziwa inayotumika kuhifadhi, kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto kisha kuhifadhiwa kwenye jokofu hili kwa wateja moja kwa moja.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa huku mteja hutakiwa kuja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki.

Duka la uuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, lenye rangi nyeupe liko wazi tayari kuwahudumia wateja wanaotafuta bidhaa hizo.

Mashine kubwa na ya kisasa yenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya matumizi kama vile kunywa.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambapo mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kwa kutumia mfano wa kielectroniki.

Mashine ya kisasa ipo mbele ya duka, ikiwa tayari kwa ajili ya kuhifadhi maziwa na kuyauza moja kwa moja kwa wateja wanaenda kuyatumia.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwaajili ya kunywa imewekwa vizuri tayari kuhudumia wateja.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, mashine hii huuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa kupitia mfumo wa kielektroniki.

Muuzaji wa maziwa akiwa anampimia mteja maziwa kwa kutumia chombo aina ya jagi. Duka hili huuza maziwa na bidhaa nyingine zinazotokana na maziwa kama vile mtindi.

Duka lililopakwa rangi ya bluu, kijani na nyeupe, linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa; kama vile mtindi na jibini.

Muuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa pamoja na maziwa, mwanamke aliyevalia koti jeupe amesimama mbele ya duka lake lililopambwa kwa maandishi mbalimbali.

Mteja anatumia mashine ndogo ya kisasa inayotumia mfumo wa kiautomatiki, kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Jokofu lenye rangi ya bluu limesimamishwa imara kabla ya kuingizwa dukani. Hutumika kuuza maziwa yaliyohifadhiwa vizuri moja kwa moja kwa wateja wanaohitaji.

Mashine ama jokofu la kisasa linalotumika kuhifadhi na kuuza maziwa yaliyochujwa vizuri na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya matumizi kama vile kunywa.

Jolofu la kisasa, linalotumika kuhifadhi maziwa salama na safi kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja kwa wateja likiwa limesimamishwa katika sehemu ya nje.

Mauzaji akiwa anamwelekeza mteja jinsi ya kutumia mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kunywa.

Mashine ya kisasa ya uuzaji wa bidhaa ya maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikiwa na sehemu ya mteja kujihudumia mwenyewe kwa kuingiza kiasi.

Ndani ya duka linalotumika kuuza maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna majokofu mawili moja la kuhifadhia na moja la kuuzia maziwa yaliyochujwa na kutayarishwa tayari kwa matumizi.

Mashine ya kisasa ya kiotomatiki inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa ndani ya chumba kidogo chenye mwanga hafifu sana.

Duka likiwa linaipanga mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa safi na salama, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya wateja kutumia moja kwa moja.

Nje ya jengo kuna duka linalotumika kuuza maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa pamoja na bidhaa mbalimbali.

Muuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi, amesimama ndani ya duka lake akisubiria wateja; duka hili limepakwa rangi ya bluu na kuchorwa picha ya ng'ombe.

Duka dogo linalo husika na uuzaji wa maziwa na bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kama vile mtindi, likiwa limechora picha ya mtoto mdogo anakunywa maziwa kwenye glasi.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, mteja huja na chombo na kuingiza kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Nje ya duka linalouza maziwa kunaonekana mashine inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, ikiwa imechorwa picha ya ng'ombe.

Mashine ya kisasa inayotumika kama jokofu linalohifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja na mteja.

Mteja mmoja ameweka chombo na anaingiza kiasi cha pesa anachotaka kwenye mashine ya kisasa ya kiotomatiki, inayouza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa, inayotumia mfumo wa kielektroniki kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili matumizi kama vile kunywa.

Mashine ama jokofu la kisasa linalotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa moja kwa moja kwa wateja yanatengenezwa na mafundi waliopanda juu yake.

Mwanamke mmoja akiwa anatumia mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Jengo zuri lenye rangi ya kijani na njano, ambalo hutumika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, huku kundi la wateja wakiwa wamesimama kwa nje wakingoja kuingia.

Mteja anatumia mashine ya kiasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ameweka chombo na anatumia mfumo wa kieletroniki.

Duka linaojihusisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa, huku muuzaji akiwa ameketi kwa ndani na nje imechorwa picha ya ng'ombe na mtoto akinywa maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi kama vile kunywa imewekwa pembezoni mwa chumba kidogo.

Duka la kisasa la maziwa lenye rangi nyeupe, likiwa na mashine inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa inayotumia mfumo wa kielektroniki.

Kundi la wateja wamesimama nje ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ikitumia mfumo wa kielektroniki.

Ndani ya chumba kidogo kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyopashwa moto na kuchujwa tayari kwa kunywa ambapo mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa imewekwa ndani ya chumba kwa ajili ya fundi aweze kuirekebisha vitu mbali mbali.

Ndani ya duka hili kuna mashine kubwa na ya kisasa inayotumika kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, ambayo hutumia njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka kuna mashine ndogo ama jokofu lenye rangi ya bluu na picha ya ng'ombe akila majani, jokofu hili hutumika kuhifadhia na kuuza maziwa.

Mashine mbalimbali za kisasa zipo ndani ya chumba ikiwemo mashine zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi.

Duka linalohusika na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa na bidhaa nnyingine kama vile mayai na mikate huku mbele likichorwa picha ya ng'ombe.

Jokofu ama mashine iliyo pakwa rangi za kivutia imewekwa nje ya duka, jokofu hili hutumika kuuza na kuhifadhi maziwa yaliyo chujwa vizuri na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Mashine kubwa na ya kisasa ambayo hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kieletroniki.

Mteja wa jinsia ya kiume akiwa ameweka kikombe kwenye mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochunjwa na kupashwa moto tayari kwa matumizi kama vile kunywa.

Muuzaji wa maziwa akiwa anampimia mteja wake maziwa, anamimina kupitia chujio na ndani ya jagi la mteja aliyelipia huduma hii.

Watu wawili wateja wanashauriana kuingia ndani ya duka dogo, linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo nazo maziwa ikiwemo jibini na mtindi.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa maziwa pamoja na bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhia maziwa hayo yasiharibike.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwaajili ya kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Muuzaji wa jinsia ya kiume aliyevalia koti jeupe, akiwa amesimama mbele ya mashine yake ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Muuzaji wa jinsia ya kike aliyevalia kofia na koti lenye rangi nyeupe, amesimama mbele ya jokofu linalotumika kuhifadhia na kuuzia maziwa.

Mteja akiwa amesimama na kutoa maziwa kwenye mashine ama jokofu linalotumika kuhifadhi maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya matumizi.

Duka linalotumika kuuza maziwa na bidhaa zingine zitokanazo na maziwa, milango yake imepambwa kwa rangi tofautitofauti kama vile bluu na rangi nyeupe.

Mashine ndogo inayotumika kuuza maziwa yaliyochunjwa na kupashwa moto tiari kwa ajili ya kunywa, imechorwa picha na kuandikwa maelezo mbalimbali.

Ndani ya duka hili la kisasa kuna mashine ndogo yenye rangi ya bluu inayotumika kuuza maziwa, yaliyohifadhiwa vizuri katika hali ya ubaridi kwa ajili ya matumizi ya moja kwa moja.

Mashine ndogo inayotumika kuuza na kuhifadhi maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajli ya kunywa ikiwa imewekwa ndani ya chumba kidogo.

Ndani ya duka hili linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna jokofu la kisasa linalotumika kwaajili ya kuuza maziwa moja kwa moja kwa mteja.

Muuzaji wa maziwa akiwa anapima maziwa kwenye kikombe, baada ya kuyatoa kwenye mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kunywa.

Mteja akiwa anatumia mashine ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Anaingiza kiasi anachotaka kwa kutumia mfumo wa kielektroniki.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika pia kama jokofu ya kuuza maziwa salama, yaliyochujwa tayari kwa matumizi kwa wateja wanaolipia kwa mfumo wa kiautomatiki.

Banda dogo linalohusika na uuzaji wa maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile jibini pamoja na mtindi. Likiwa limepakwa rangi ya kijani.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa tofauti tofauti zitokanazo na maziwa, lipo katika sehemu ya jengo huku limepakwa rangi ya kupendeza ya bluu.

Mashine ya kisasa ipo ndani ya chumba hiki kidogo, mashine hii hutumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto maalumu kwa ajili ya kunywa au matumizi mengine.

Jengo dogo linalotumika kama duka la kuuzia maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa, mteja akiwa nje akimsubiri muuzaji aliyesimama ndani.

Katika sehemu ya nje, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochunjwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja anaweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kwa kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mashine ndogo ya kisasa ipo ndani ya duka mashine hii hutumika kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Muuzaji akiwa anakagua mashine ya kisasa, inayotumika kuhifadhi na kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto moja kwa moja kwa mteja kupitia mfumo wa kielektroniki.

Mteja mmoja amesimama nje ya duka maalumu linalotumika kuuza bidhaa kama vile maziwa na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa ikiwemo mtindi.

Kundi la wateja wakiwa wamepanga foleni wakisubiri kwa zamu muuzaji aliye ndani ya duka hili linalouza maziwa, aweze kuwahudumia wote.

Kijana mmoja amesimama mbele ya jengo linalo tumika kama duka la kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa, tayati kwaajili ya kupokea wateja wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Duka dogo linalojishughulisha kwa kuuza maziwa safi na salama na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa limekwisha funguliwa na tayari kupokea wateja.

Mashine ya kisas, kubwa yenye rangi ya bluu na nyeupe na kijani, inayotumika kuuza na kuhifadhi maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kunywa.

Mteja anatumia mashine ya kisasa ya kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa, akitumia mfumo wa kieletroniki kulipia.

Muuzaji akiwa anarekebisha mashine ya kisasa inayotumika kuza maziwa yaliyochujwa vizuri na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa ajili ya kunywa, ikiwa inatumia mfumo wa kisasa na kielektoniki .

Nje ya duka hili kuna maandishi mbalimbali ambayo yanaelezea ni duka linaojihusisha na uuzaji wa maziwa na bidhaa tofauti zitokanazo na maziwa kama vile mtindi.

Mtu mmoja anatumia mashine ya kisasa kwa kujaza kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kielektroniki, ili apate maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa ajili ya kunywa.

Kundi la watu wamesimama ili kupata huduma kutoka katika duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa nyingine zitokanazo na maziwa kama vile mtindi.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa, yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwaajili ya kunywa, imewekwa ndani ya chumba kidogo baada ya kufanyiwa marekebisho.

Mashine ya kisasa inayotumika kwa ajili ya uuzaji wa maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, kisha kuyaweka kwenye gokofu hili ili kuuzwa moja kwa moja kwa watu wanaohitaji.

Duka hili linatumika kuuza maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa kama vile mtindi na jibini, tayari limekwisha funguliwa na kuna mteja anahudumiwa.

Mwanamke mmoja mteja amesimama nje ya jengo hili dogo ambapo ndani muuzaji amesimama, duka hili hutumika kuuza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa.

Mashine ndogo inayotumika kuuza bidhaa aina ya maziwa iliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa; ikiwa ndani ya chumba kidogo kusubiria wateja wanaofika hapa.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa ya rangi ya bluu inayotumika kuuza maziwa yaliochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka.

Kochi lenye rangi nyeusi la kisasa, limepangwa vizuri nje ya duka hili, linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali za nyumbani na ofisini.

Makochi yenye rangi tofauti na mitindo aina mbalimbali, imepangwa vizuri ndani ya duka la kuuzia samani kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaotafuta bidhaa hiyo.

Wauzaji wa vitu vya samani, wamepanga nje vitanda vilivyopatikana Kwa mbao na chuma, ili wateja wanaopita kuchagua bidhaa waweze kununua na wajipatie kipato.

Kochi aina ya sofa limepangwa katika sehemu ya kuuzia samani mbalimbali, kukiwa na meza pamoja na stuli ndogo kwa ajili ya kuvutia wateja tofauti.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mchanganyiko wa mbao na chuma, ili viwe imara vimewekwa na wauzaji katika chumba kirefu sana tayari kwa ajili ya maonyesho.

Muuzaji wa samani anapita kurekebisha samani mbalimbali zilizopangwa ndani ya duka hili kubwa na la kisasa, ili kumvutia mteja atakaeingia eneo hili.

Meza ya mbao iliyotengenezwa na fundi seremala; sasa imekabidhiwa kwa muuza samani, na ameipanga katika maonyesho ili kuvutia mteja anayetafuta.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kubwa na la kisasa la kuuza samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja.

Viti na meza ya mbao iliyotengenezwa vizuri kwa muundo wa kisasa, imepangwa katika ofisi kwa ajili ya kuonyesha wateja na kuvutia ili waweze kununua.

Samani za aina mbalimbali zimepangwa ndani ya duka linalotumika kuuza bidhaa hizi, samani hizi ni kama vile meza, makochi ya kisasa pamoja na vitanda.

Makochi yenye rangi tofauti na mito ya kupendeza yamepangwa ndani ya duka la kuuzia samani, tayari kwaajili ya kuwauzia wateja wanaotafuta bidhaa hizi kwaajili ya majumbani kwao.

Ndani ya duka hili la kisasa linalotumika kuuza samani mbalimbali kama vile makochi, meza, viti pamoja na mapambo ya ndani.

Watengenezaji wa samani za mbao wamemaliza kazi yao na wamezikabidhi kwa wauzaji, ambao wamezipanga kwa wauzaji katika sehemu ya nje ili kuwavutia wateja.

Wauzaji wa bidhaa za samani wakiwa wamezipanga sehemu yenye uwazi baada ya marekebisho, kwa ajili ya kuwavutia wateja wanaopita wakitafuta samani hizi.

Ndani ya sehemu inayotumika kwa ajili ya maonyesho ya bidhaa za samani mbalimbali kama vile makochi kwa ajili ya kuvutia wateja wanaotafuta bidhaa zitakazodumu.

Kabati za mbao zenye droo zilizopakwa rangi na kunakishiwa vizuri sana, zikiwa zinaonyeshwa mbele ya wateja ili waweze kuvutiwa na bidhaa hizi na kununua.

Muuzaji wa samani mmoja wa jinsia yakiume ameketi kwenye kochi kubwa na la kisasa alilolitengeneza na ameliweka mahali hapa ili kuwavutia wateja wanaopita.

Kochi la kisasa aina ya sofa limewekwa katika sehemu ya nje, limekwisha tengezwa kwa rangi nzuri na hapa limewekwa kuvutia wateja wanaopita barabarani.

Nje ya sehemu wanapouza samani mbalimbali, vitu au bidhaa aina ya makochi, kabati na viti vimepangwa vizuri kuwavutia wateja wanaopita njiani.

Meza, viti na kabati vimekabidhiwa kwenye nyumba ya mteja huyu baada ya kutoka kwenye duka kubwa la kuuzia samani, meza hizi ni imara kwani zimetengenezwa na mbao.

Wauzaji wa samani za mbao, mafundi seremala wamechonga vitanda hivi vizuri na kuvipanga katika eneo la nje, ili kuvutia wateja wanaopita waweze kununua.

Nje ya duka la kuuzia samani kuna makochi na viti vya rangi na mitindo tofauti, vikiwekwa nje ili kuvutia wateja wanaopita kutafuta bidhaa hii.

Muuzaji wa samani ameketi juu ya kochi iliyonakshiwa na rangi mbalimbali, kwa furaha kubwa anawasubiri wateja watakaopita na kulipenda kochi hili.

Wauzaji wa vitu vya samani wamepanga makochi haya ya kisasa yenye mito mizuri katika sehemu ya nje, ili wateja waweze kuvutiwa nayo na wayanunue.

Makochi ya kisasa yamepangwa vizuri ndani ya duka linalihusika na uuzaji wa samani huku nyuma yake kukiwa na vitanda vya rangi tofauti vilivyopangwa ukutani.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofautitofauti ya kuvutia wateja wanaotafuta samani hizi.

Fundi seremala wa jinsia ya kiume yupo kazini. Anatumia mbao pamoja na randa kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali bora na zinazodumu.

Ndani ya duka hili, samani mbalimbali zimepangwa vizuri kwaajili ya kuonyesha wateja ubora na mvuto wa bidhaa hizi, wanunue na kupeleka majumbani ama ofisini.

Ndani ya duka hili linalotumika kwa ajili ya kuuza samani mbalimbali kama vile makochi, viti , meza na mapambo kama saa za ukutani.

Kitanda kizuri cha mbao kimewekwa sehemu ya nje baada ya kutengenezwa na mafunzi seremala, kitanda hiki kinatumika kuwavutia wateja wanaotafuta samani.

Ndani ya duka linalohusika na uuzaji wa samani mbalimbali makochi, meza vikiwa vimepangwa vizuri huku kukiwa na vitanda kwa nyuma kwa ajili ya kuvutia wateja.

Meza nzuri imetengenezwa kwa muundo wa kupendeza na kuwekwa katika sehemu ya wazi, ili wateja wanaopita waweze kuiona na kuweza kununua kwa matumizi katika sehemu zao za biashara.

Viti vizuri vya mbao vya mneso vimetengenezwa kwa uimara wa hali ya juu na kupakwa rangi nzuri sasa vipo kwenye maonyesho ili kuwavutia wateja waweze kununua.

Makochi ya kisasa sana yamepangwa sehemu ya nje, ili kuvutia wateja wanaotafuta makochi haya, kwa ajili ya kuyaweka ofisini ama majumbani.

Makochi yamepangwa katika sehemu yenye uwazi, makochi haya yanauzwa kwa wateja mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani pamoja na matumizi ya ofisini.

Duka kubwa na lakisasa sana la samani mbalimbali ikiwemo makochi, makabati, vitanda hata magodoro pia; yanapatikana ndani ya duka hili la kisasa.

Ndani ya duka hili linalojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali kama vile makochi ya kisasa, stuli ndogo pamoja na meza maalumu kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Fundi seremala mmoja anapima mbao anazozitumia kwa ajili ya kuandaa samani za aina mbalimbali ili aweze kuuza na kujipatia kipato.

Bidhaa mbalimbali za samani kama vile: kiti, kabati pamoja na makochi; yamepangwa vizuri tayari kwa ajili ya kuwauzia wateja wanaotafuta samani hizi.

Viti, stuli na meza vimepangwa vizuri ndani ya duka, linalotumika kuuza samani za mbao mbalimbali kwaajili ya kuwaonyesha wateja, ili kuwavutia na bidhaa hizi.

Mafundi seremala wawili wa jinsia ya kiume wakiwa katika sehemu ya kazi wanatumia vifaa mbalimbali kuandaa mbao, zinazotumika kutengenezea samani.

Samani za mbao mbalimbali zipo ndani ya duka kubwa linalotumika kuuzia samani hizi kama vile: makochi, stuli, meza, pamoja na mapambo tofauti.

Meza iliyomaliza kutengenezwa na viti vyake, imewekwa vizuri nje ya nyumba inapoenda kukabidhiwa baada ya mteja kuipenda na kuinunua nyumbani.

Duka la kisasa la kuuza samani lenye milango ya vioo, ndani yake kuna samani mbalimbali kama vile makochi, viti na mapambo ya taa na miti.

Mafundi seremala wawili wamesimama katika sehemu ya kazi wakiendelea na shughuli ya kutengeneza samani mbalimbali Kwa kutumia mbao, nyundo, msasa na msumeno.

Ndani ya sehemu inayotumika kuuza bidhaa za samani kuba bidhaa mbalimbali kama vile meza, makochi, vitanda na mapambo yanayovutia wateja.

Ndani ya duka hili kubwa la uuzaji wa samani, samani mbalimbali zimepangwa kwa muundo mzuri kama vile kochi, meza, vitanda, ikiwa vinamvutia mteja.

Vitanda vya mbao vimepangwa vizuri nje ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za samani, kama vile vitanda hivi vinavyowekwa ili kuvutia wateja.

Ndani ya duka hili kubwa la samani lenye bidhaa tofauti tofauti kama vile makochi meza, viti, stuli na mapambo mbalimbali ya miti na taa.

Fundi seremala amemaliza kuchonga kitanda kikubwa na cha kisasa na amekikabidhi kwa wauzaji wa samani, ambao wamekipanga vizuri ili kuvutia wateja wanaotafuta bidhaa hii.

Meza ya mbao na kioo ikiwa imezungukwa na viti sita vilivyowekwa vizuri. Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za samani.

Katika sehemu hii ya wazi viti vimepangwa vizuri vikizunguka meza za mbao, sehemu hii ni sehemu ya maonyesho ya vitu vya samani vinavyouzwa kwa wateja.

Duka la samani nzuri kama lenye kuta za rangi nyeupe vitu mbalimbali, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaovutia kama vile makochi ya rangi ya bluu vitanda na meza ndogo.

Nje ya duka la samani bidhaa mbalimbali zimetengenezwa kwa muundo wa kisasa kama vile makochi, na kabati na kupangwa vizuri sehemu ya nje kuwavutia wateja.

Ndani ya duka hili la samani la kisasa, kuna vifaa mbalimbali na bidhaa kama vile kabati, meza, makochi pamoja na mapambo kama vile taa.

Mwana mama ambaye ni fundi seremala, anatumia msumeno mkubwa wa kukata mbao, kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali za kutumia mbao.

Katika duka la maonyesho ya samani, makochi yamepangwa vizur,i huku kukiwa na bidhaa nyingine kama vile vitanda na meza.

Muuzaji akiwa anaongea na mteja anayechagua makochi ya kisasa yaliyopangwa vizuri nje ya duka lake, anataka samani hizi kwaajili ya matumizi ya nyumbani na ofisini.

Ndani ya duka hili linalotumika kuuza samani, kama vile: makochi, vitanda, meza na viti; vyenye miundo mizuri na ya kisasa zaidi

Katika duka la kuuza samani nzuri na lenye mwanga kutosha, samani mbalimbali zimepangwa vizuri, kama vile: viti, meza, kabati, pamoja na makochi.

Ndani ya duka hili linalouza samani tofauti za mbao kama vile: viti, makochi, vitanda vilivyopangwa vizuri kwa rangi za kupendeza ili kuwavutia wateja.

Kiti kizuri chenye mito yenye rangi nyeupe ambacho kimeoneshwa katika duka la kuuzia samani na kimepangwa vizuri, ili kuvutia wateja watakao ingia.

Katika sehemu ya nje, vitanda vya mbao vimewekwa vizuri. Vitanda hivi vinatumika kwa ajili ya kuwavutia wateja kuja kununua samani mbalimbali.

Makochi yenye rangi tofauti pamoja na meza yamewekwa kwa mpangilio mzuri sehemu ya nje, kama maonyesho kwa wateja wanaotafuta bidhaa hizi ili kuzitumia majumbani kwao.

Kitanda cha mbao kimewekwa katika sehemu yenye uwazi ili kukauke rangi baada ya kutengenezwa, kikiwa kinasubiri mnunuzi apite na kukichagua.

Vitanda vya chuma na mbao vimepangwa vizuri na wauzaji wa bidhaa za samani pembezoni mwa barabara, ili kuvutia wateja wanaopita wakitafuta bidhaa hizi.

Fundi seremala wa jinsia ya kiume akiwa anatengeneza samani kwa kutumia mbao na vifaa vya kisasa kama vile: nyundo aliyoishikilia na msumeno.

Mafundi seremala wakiwa wanatengeneza samani kwa kutumia mbao ndani ya chumba cha kazi, wakitumia vifaa vya kisasa zaidi kama vile msasa na msumeno.

Ndani ya duka hili linalotumika kuuza samani mbalimbali kama vile makochi, meza kabati na vitanda pia kuna mapambo mbalimbali.

Fundi wa samani akiwa ametengeneza kitanda kizuri cha ukubwa wa tano kwa sita, kilichopambwa kwa rangi ya mbao tayari kwa ajili ya kuuzia wateja.

Fundi seremala wametengeneza meza ya kisasa sana, ngumu na itakayodumu. Na sasa ipo kwenye maonyesho ili mteja akiipenda aichague na kuilipia na kuipeleka nyumba kwake.

Meza ya mbao imewekwa katika sehemu ya nje huku juu yake ikiwa na stuli mbili, meza hii imekamilika na sasa imewekwa kwa ajili ya maonyesho wateja waweze kuinunua.

Wahudumu wawili wa hoteli wa jinsia ya kike wamesimama katika sehemu ya mapokezi; kwa pamoja na ushirikiano wa namsikiliza mteja ambaye amekuja kwa ajili ya kupumzika.

Mapokezi ya hoteli yakiwa yamepangwa vizuri na kwa usafi wa hali ya juu yakikaribisha wageni tofauti tofauti kuja katika hoteli hii.

Mapokezi ya hoteli inayovutia ikipambwa kwa nakshi ya mbao pamoja na makochi meusi, huku mhudumu wa jinsia ya kike amesimama tayari kwa ajili ya kupokea wageni.

Mapokezi ya hoteli masafi sana, yana viti na masofa ya kukalia yamejengwa vizuri yakiwa na taa zinazotoa mwanga wa kutosha.

Ndani ya hoteli kuna mgahawa mzuri uliopangwa kwa kupendeza. Huku viti vikiwa vimewekwa kwa utulivu na mhudumu akijiandaa kuanza kukaribisha wageni.

Mgahawa mzuri na wa kisasa unaopatikana katika hoteli ukiwa umepangwa kwa hali ya usafi, huku wahudumu wakiwa wanahudumia wateja wao.

Katika mgahawa unao patikana ndani ya hoteli ya kisasa, mteja mmoja ameketi mwenyewe. Huku amezungukwa na meza na viti vingi vya kisasa vikiwa vimetandikwa vizuri.

Ndani ya duka hili la kisasa la uuzaji wa samani za mbao mbalimbali lililopakwa rangi nzuri ya kuvutia ya bluu pamoja na nyeupe na mazingira yake ni safi na ya kuvutia.

Katika mapokezi ya hoteli muhudumu wa kike anamsikiliza mteja wa jinsia ya kiume aliyesimama mbele yake akiwa anaulizia huduma ya kupumzika katika hoteli hii.

Mhudumu wa hoteli ndani ya mgahawa wa jinsia ya kike, akiwa anamhudumia chakula mteja aliyeketi kwa furaha kubwa. Mhudumu huyu kavalia sare safi.

Ndani ya mgahawa wa hoteli Kundi la watu wameketi wa wili wa wili, wakijadiliana vitu tofautitofauti, huku wakipata mlo wa asubuhi.

Wahudumu wa jinsia ya kiume wa hoteli mojawapo iliyopambwa kwa mapambo ya kitamaduni, wakiwa tayari kupokea wageni wanaofika kupumzika.

Ndani ya duka linalo patikana mtaani, kuna bidhaa mbalimbali kutoka shamba zilizo pangwa vizuri kwenye rafu kwaajili ya kuvutia wateja kama vile nyanya, karoti, pamoja na mboga za majani.

Kundi la watu wateja kwa wauzaji wapo ndani ya duka la mtaani linalouza: mboga za majani, matunda, nyanya, pilipili hoho pamoja na vitunguu.

Muuzaji wa duka linalopatikana mtaani wa jinsia ya kike akiwa amevalia barakoa, anamuhudumia mwanaume mmoja. Duka hili lina bidhaa kama vile juisi za matunda, mchele na soda.

Katika sehemu ya maduka yanayopatikana mtaani kundi mbalimbali la watu wauzaji kwa wateja wamekusanyika wakiwa wananunua bidhaa kama vile:- ndizi, maparachichi na pilipili.

Muuzaji wa duka la mtaani, ameketi ndani ya duka hili akiwa anawasubiria wateja. Huku bidhaa zake amezipanga vizuri kwenye shelfu iliyopo pembeni ya ukuta wa duka.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu, matango, ndizi, na bidhaa tofauti wakisuburi kwa utulivu wateja.

Wauzaji wa bidhaa kutoka shamba wawili wa jinsia ya kike, wakiwa katika sehemu ya soko, wanapanga bidhaa zao juu ya meza bidhaa hizi za matunda kama vile mapapai na matofaa zimewekwa vizuri.

Mwanamke mmoja muuzaji wa bidhaa sokoni anapanga matunda juu ya meza. Matunda haya ambayo ni ndizi, matufaa madogo pamoja na maembe.

Katika sehemu ya soko dogo linalopatikana pembezoni mwa barabara, kuna meza mbili zenye bidhaa tofauti kama vile kabichi, matango, hoho na nafaka.

Katika soko kuna kundi la watu wengi ikiwemo wauzaji walioketi pembezoni mwa bidhaa zao kama vile nyanya, ndizi, maparachichi na mboga za majani.

Muuzaji wa jinsia ya kike ameketi katika sehemu ya soko anapanga bidhaa zake kama vile; nyanya, mboga za majani, na maharage pamoja na pilipili hoho vizuri.

Muuzaji ndani ya soko akiwa ana mkabidhi mteja mfuko mdogo wa bidhaa zake alizotoka kununua, bidhaa hizi zimepangwa kama vile mayai, nyanya, machungwa, na mboga za majani.

Wauzaji mbalimbali wa bidhaa za shamba wamekaa katika sehemu ya soko dogo, huku wamepanga bidhaa aina ya nyanya katika sehemu ya chini ili wateja waweze kuona kwa urahisi.

Katika soko la kisasa, wauzaji mbalimbali wamesimama nyuma ya meza zao ndani ya banda hili. Kwa pamoja wanasubiri wateja wanaotafuta bidhaa hizi kwaajili ya matumizi.

Katika sehemu ya soko wauzaji mbalimbali wanaendelea kupanga bidhaa zao vizuri, ili kuvutia wateja wanaotafuta bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Katika sehemu ya soko kuna muuzaji aliyeketi, amepanga bidhaa zake tofautitofauti kama vile: vitunguu, pilipili hoho, viazi pamoja na nyanya.

Wauzaji wa bidhaa sokoni wameketi wakiwa wanasubiria wateja ili waweze kuwahudumia, bidhaa walizonazo kama vile: karoti, maembe pamoja na vitunguu maji.

Katika soko kuna duka la kisasa ambalo linatumika kuuza mapambo mbalimbali ya taa, huku muuzaji akiwa ameketi akisubiria wateja wanaotafuta bidhaa hizi.

Mwanamke muuza bidhaa za shambani akiwa katika genge lake sokoni anapanga bidhaa zake kama vile machungwa, matofaa, ndizi, mapapai na matikiti maji.

Ndani ya soko bidhaa mbalimbali zinauzwa kama vile, mikanda ya ngozi pamoja na viatu vilivyotengenezwa vizuri ili kuweza kuwavutia wateja wanaofika hapa.

Ndani ya soko hili mida ya jioni, wauzaji wamekusanyika na kukaa chini na bidhaa zao pembeni; wakisubiri wateja wanaopita wakichagua bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko la kisasa wauzaji wameketi katika mabanda yao, wanahudumia wateja waliosimama mbele huku kukiwa kuna bidhaa mbalimbali, zilizopangwa kwenye rafu nyuma.

Kundi la watu wamekusanyika katika soko katika kipindi cha sikukuu, kila mmoja wao akiwa anatafuta bidhaa anayohitaji kutoka katika soko hili la kisasa.

Wateja wamesimama mbele ya genge moja wapo linalopatikana sokoni, wakiwa wanachagua bidhaa za matunda kutoka kwa muuzaji aliyezipanga vizuri chini ya kivuli cha mwamvuli ya rangi nyekundu.

Ndani ya sehemu ya soko wauzaji waliosimama nyuma ya meza zao wamepanga bidhaa tofautitofauti, huku wateja wengi wakifika katika eneo hili kuchagua bidhaa mbalimbali.

Wauzaji wawili wa bidhaa za shamba wapo ndani ya soko, huku wamepanga bidhaa zao juu ya meza kama vile nyanya chungu, pilipili hoho, karoti, nyanya pamoja na maharage.

Muuzaji akiwa katika banda lake linalopatikana sokoni anapanga bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, malimao, pilipili hoho pamoja na vitunguu na ndizi zilizotundikwa vizuri.

Ndani ya soko hili majira ya asubuhi wauzaji wameketi pembezoni mwa meza zao zilizojaa bidhaa mbalimbali wakisubiria wateja bidhaa hizo kama vile nyanya pamoja na ndizi.

Muuzaji mmoja wa sokoni na mwingine wameketi katika magenge yao, wanasubiri wateja wanaopita kuchagua bidhaa hizi zilizoonyeshwa kama mananasi nyanya pamoja ya vitunguu vingi.

Muuzaji mwanamke amesimama katikati ya banda lake ndani ya soko kubwa huku amezungukwa na bidhaa kama vile karoti, ndizi na vitunguu akiwa anasubiri wateja.

Katika soko moja wapo kuna bidhaa mbalimbali za kitamaduni kama vile vikapu pamoja na nguo za vitenge, zilizopangwa vizuri ili kuvutia wateja watakao fika hapo.

Katika sehemu ya soko, muuzaji ameketi akiwa anasubiria wateja, amepanga bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, mapapai, vitunguu pamoja na ndizi.

Kundi la watu wa jinsia ya kike wamekusanyika katika soko la kisasa sana. Kwa pamoja kila mmoja wao anachagua bidhaa anazozihitaji nyumbani kwake.

Wateja mbali mbali wamesimama katika sehemu ya soko wakiwa wanachagua na kuulizia bei ya bidhaa zilizopangwa juu ya meza kama vile mananasi, maembe, matikiti.

Ndani ya soko hili lililoezekwa vizuri kwa ajili ya kivuli kuna bidhaa mbalimbali ikiwepo viungo vya pilau na nyama, ubuyu, tangawizi pamoja na vitu kemukemu.

Ndani ya soko kuna duka la vyombo mbalimbali, huku wauzaji wakiwa wanawahudumia wateja wa jinsia ya kike na kiume waliokuja kununua vyombo hivi.

Nje ya soko hili kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kama vile nafaka za mchele na mahindi, zikiwa zinawakaribisha wateja wanaofika sokoni hapa.

Katika sehemu ya soko, bidhaa mbalimbali zimewekwa vizuri juu ya meza na ndoo ili ziweze kuwavutia wateja wanaokuja kutafuta bidhaa hizi kwa matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko katika banda mojawapo, lililosheheni nafaka mbalimbali na bei zake kama vile mchele, maharage na nahindi, kuna mteja akiwa anamuuliza ubora muuzaji aliyeketi.

Katika soko bidhaa mbalimbali zimepangwa katika sehemu ya chini, huku wateja wakipita katikati kuchagua bidhaa hizo za matunda ya ndizi, papai pamoja na maembe.

Ndani ya soko kuna sehemu moja inayotumika kuuza vitu vya nyumbani kama vile: mazulia ya sebuleni au yale ya kuingilia kwenye mlango wa kufutia.

Wauzaji wa sokoni wengine wamesimama na mmoja wao ameinama akipanga bidhaaa zake sehemu ya chini. Bidhaa zake kama: viazi, vitunguu pamoja na nyanya.

Ndani ya soko la kitamaduni wateja wawili wa jinsia ya kike na kiume, wanachagua bidhaa zilizopangwa vizuri juu ya rafu kwa muundo wa kuvutia wateja.

Ndani ya soko hili la vitu vya kitamaduni wauzaji wameketi chini, huku wamepanga vitu vyao vizuri na watalii mbali mbali wakikatiza katikati ya soko kuchagua bidhaa hizo.

Katika sehemu ya mjini kuna soko likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile matofaha, ndizi, matikitimaji pamoja na machungwa yaliyopangwa vizuri.

Wauzaji wa bidhaa tofauti wakiwa sokoni wameketi chini huku bidhaa wamezipanga pembeni yao. Bidhaa hizi kama vile unga, mchele na mbona za majani pamoja na maembe.

Muuzaji wa sokoni anamkabidhi mteja wake mboga za majani anazomuuzia, huku mezani kwake kukiwa na nyanya na juu ametundika ndizi zilizoiva vizuri.

Muhudumu wa jinsia ya kike yupo ndani ya ofisi akitumia kompyuta kutoa huduma kwa wateja ofisi, hii ni sehemu ya taasisi inayotoa mikopo midogo kwa wajasiliamali kwa masharti nafuu.

Nje ya duka kuna pikipiki mbalimbali, duka hilo hutumika kutoa huduma za pesa kwa kutumia simu, kuweka, kupokea ama kuwatumia ndugu na marafiki.

Mtu mmoja akiwa analipia kiasi cha pesa kwa kutumia kadi ya benki huku anayemuhudumia ameshika mashine ndogo mfano wa simu inayotumika kuthibitisha.

Mteja akiwa anatazama ujumbe mfupi unao onesha muamala wa kutuma pesa aliofanya mda sio mrefu, hii humrahisishia kuja kiasi cha pesa alichobakiwa nacho.

Duka dogo lenye rangi ya kijani linahusika na kutoa huduma ya fedha kwa njia ya simu ambapo hurahisishia wateja kupata huduma mbalimbali muhimu bila kupoteza muda mrefu.

Mteja akiwa ameshikilia kifaa kidogo cha simu chenye skrini kubwa, akiwa amefungua sehemu ya programu inayomsaidia kutuma hela au kupokea kwa kutumia simu.

Mtu mmoja ameshika kifaa kidogo kinachofanana na simu, kifaa hiki hutumika kutoa pesa mtandao kwa kutumia kadi, ama miamala ya simu.

Nyumba kubwa ya ghorofa na ya kisasa sana yenye hali ya usafi mkubwa, ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa au kupangishwa kwa mtu anayehitaji makazi ya kudumu.

Jumba aina ya ghorofa limejengwa katika eneo la mjini likiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kwa ajili ya makazi ama ofisi ikiwakilisha uwekezaji wa kisasa.

Dalali akiwa anamuonyesha mwanamke mmoja ambaye ni mteja uzuri wa nyumba hii kwa ndani, ili aweze kuilipia kodi na kuishi mahali pazuri.

Nyumba aina ya ghorofa iliyojengwa katika sehemu ya mjini, nyumba hii inapangishwa ili kutumika kama makazi ama ofisi.

Jumba kubwa linalopatikana eneo la mjini limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Jumba hili linapangishwa katika sehemu ya makazi kwa watu.

Darali wa kiume, anamwonesha mwanamke huyu sebule nzuri, iliyopambwa kwa makochi ya kisasa, meza, viti na meza ya kulia ili amshawishi kulipia kodi.

Nyumba kubwa zenye muundo wa ghorofa zimejengwa vizuri pembezoni mwa barabara katika sehemu ya mjini, nyumba hizi hutumika kwa ajili ya kupangisha watu kwa matumizi ya nyumba au ofisi.

Majengo ya kisasa yaliyojengwa katika maeneo ya mjini. Majengo haya hutumika kwa ajili ya makazi pamoja na vyumba vya ofisi.

Maghorofa marefu yenye rangi zinazovutia, yanaendelea kujengwa katika eneo la mji. Maghorofa haya hutumika na watu kama makazi ama ofisi.

Tangazo limebandikwa juu ya jengo lililojengwa katika maeneo ya mjini likiwa kwaajili ya kuuzwa, kwaajili ya biashara mbalimbali kama vile maduka.

Sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mengi kwa ajili ya manunuzi ,likiwa na duka linalopatikana humo la kisasa ,likiwa linauza nguo mbalimbali kwa ajili ya watu wazima.

Mashati, suruali na nguo nyingine za kiume zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka ambalo hupatikana kwenye jengo kubwa sana linalo kuwa na maduka mengi.

Ndani ya jengo kubwa na la kisasa la manunuzi, kuna duka kubwa la nguo za kisasa lenye milango ya vioo, likiwa linajishuhulisha na uuzaji wa bidhaa za nguo mbalimbali zilizopangwa vizuri.

Nguo zimetundikwa ndani ya duka moja wapo linalopatikana katika jengo kubwa la manunuzi, linalojumuisha maduka ya aina tofauti tofauti.

Ndani ya duka hili linaojihusisha na uuzaji wa viatu vya ngozi kwa wanaume, linapatikana katika sehemu ya jengo kubwa linaojumuisha maduka mengi yenye bidhaa tofauti.

Ndani ya duka hili kubwa kuna nguo mbalimbali zilizokunjwa na nyingine zimetundikwa. Duka hili hupatikana kwenye jengo kubwa na la kisasa, maalumu kwa ajili ya watu kufanya manunuzi.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za ngozi, kama vile mikoba na viatu, kuna kundi la watu wengi wapo ndani ya duka hili wakichagua bidhaa. Linapatikana kwenye jengo kubwa la manunuzi.

Ndani ya duka la nguo, mashati yamekunjwa vizuri yakiwa yanauzwa kwa punguzo la asilimia arobaini .Duka hili linapatikana kwenye jengo kubwa la kisasa linalotumika kwa manunuzi.

Nguo zimetundikwa vizuri ndani ya duka linalopendeza, ikiwa ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa aina tofautitofauti, ambayo huwapa wateja uhuru.

Makoti ya suti mpya yenye rangi tofautitofauti; yametundikwa vizuri ili kuvutia wateja wanaofika katika duka hili, linalopatikana kwenye maduka makubwa na mengi.

Katika sehemu ya maduka makubwa ya kisasa ya manunuzi, kuna mgahawa mdogo ndani yake; unaouza vitafunwa mbalimbali vilivyotengenezwa muda sio mrefu sana.

Nguo zimetundikwa ndani ya duka la nguo, linalo patikana katika jengo kubwa, lenye maduka mengi ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa.

Maduka mbalimbali ya vioo yamepangwa vizuri katika jengo kubwa na la kisasa, ambalo huwa na maduka mengi ili kumpa mteja uwanja mpana wa kuchagua anachokitaka.

Nguo za watoto wa jinsia ya kike, zimetundikwa vizuri ndani ya duka hili lenye mwanga wa kutosha, zikiwa na rangi na miundo tofautitofauti, ikiwa ndani ya sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mengi.

Nguo mbalimbali za jinsia ya kiume zimetundikwa ndani ya duka mojawapo linalopatikana katika jengo kubwa na la kisasa linalotumika na wanunuzi.

Duka hili linalopatikana kwenye jengo kubwa la kisasa lenye maduka mengi. Linauza nguo mbalimbali kwa ofa ya punguzo ya mpaka asilimia arobaini.

Duka la nguo za watoto wa jinsia ya kike linalopatikana ndani ya jengo kubwa na la kisasa, ambalo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua bidhaa wanazozihitaji.

Jengo kubwa lenye maduka mbalimbali maalumu kwa ajili ya manunuzi limefungwa usiku huu, huku likiwa na maduka madomadogo na makubwa kuwapa uhuru mpana wateja.

Ndani ya duka hili linalouza vitu vya kike kama vile mabegi pamoja na mikoba kuna watu wengi wanaochagulia watu zawadi. Duka hili linapatikana kwenye jengo kubwa linalojumuisha maduka mengi.

Ndani ya duka moja wapo linalopatikana katika sehemu yenye jengo kubwa, linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa tofautitofauti ikiwemo nguo za jinsia ya kiume.

Kundi la watu wameshusha ngazi wakiwa wanapita mapokezi; kabla ya kuingia ndani ya jengo kubwa la manunuzi lenye maduka mengi yenye bidhaa tofautitofauti.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za ngozi ikiwemo viatu vya kiume vilivyopangwa vizuri, duka hili linapatikana kwenye mjumuisho wa jengo kubwa la manunuzi.

Nguo pamoja na midoli ya watoto imewekwa vizuri kwenye rafu. Midoli hii hutumika kuvutia wateja waliofika ndani ya duka hili linalopatikana kwenye jengo kubwa na la kisasa.

Nguo za kiume, kama mashati na suruali zimekunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza. Huku kukiwa na punguzo la asilimia hamsini na tano. Nguo hizi zinapatikana kwenye duka la kisasa ambalo lipo ndani ya jengo kubwa ya biashara.

Ndani ya duka moja wapo linalopatikana katika duka kubwa na la kisasa na lenye mkusanyiko wa maduka mengi, ambalo hutoa uhuru kwa wateja kuchagua bidhaa wanazotaka.

Nguo aina mbalimbali zimetundikwa vizuri ndani ya duka mojawapo, linalopatikana kwenye jengo kubwa la manunuzi lenye maduka mengi, ili kuwapa wateja uwanda mpana wa kuchagua wanachotaka.

Viatu vya watu wazima na watoto vimepangwa vizuri kwenye shelfu, vikiwa vinapatikana kwenye jengo kubwa na la kisasa la manunuzi lenye maduka tofautitofauti mengi.

Ndani ya duka linalouza samani, mapambo na vitu vingine, kuna wateja wamesimama. Duka hili linapatikana kwenye jengo kubwa lenye maduka mengi kwa ajili ya kuuza.

Ndani ya jengo kubwa la biashara kuna duka mojawapo linauza viatu vya watoto wa jinsia ya kike na kiume na vimetundikwa vizuri juu ya rafu hii.

Ndani ya duka hili linalopatikana kwenye jengo kubwa lenye maduka mengi ya kisasa likiwa limepangwa mabegi na nguo zilizotundikwa kwaajili ya kuwavutia wateja wanaoingia humo.

Wateja wengi wapo ndani ya duka hili la nguo wakiwa wanachagua bidhaa za nguo mbalimbali. Duka hili linapatikana katika jengo kubwa, linalotumika kuwapa huru pana wateja.

Ndani ya duka hili la nguo kuna nguo zenye miundo tofautitofauti zimepangwa vizuri, kama vile makoti ya suti kwa ajili ya kuuzia wateja wanaofika katika jengo kubwa la kisasa lenye maduka mengi.

Nguo pamoja na viatu vya kiume vimepagwa vizuri ndani ya duka la kisasa sana lililo pambwa kwa taa nzuri duka hili linapatikana kwenye jengo kubwa lenye maduka mbalimbali litoalo uhuru kwa wateja.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa, lenye mwanga wa kutosha; bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu, zikiwa zinawavutia wateja waweze kuzinunua.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa kundi la watu, wapo ndani wakifanya manunuzi ya vyombo vya plastiki vilivyopangwa vizuri juu ya rafu.

Wateja wapo ndani ya duka la kisasa sana, wanasaidiana kuchagua vyombo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti na uimara vilivyopangwa juu ya shelfu.

Duka kubwa maalumu na la kisasa, likiwa limependeza sana na taa zenye mwanga wa unaovutia. Huku kwenye rafu bidhaa za juisi ya matunda, pamoja na vinywaji vingine vimepangwa vizuri.

Ndani ya duka maalumu la kisasa kubwa kuna bidhaa mbalimbali kutoka shamba kamavile; nyanya, karoti, ndizi, viazi, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Nje ya duka kubwa na la kisasa kikiwa ni sehemu ambapo watu wengi huja kufanya manunuzi kwa ajili ya vitu wanavovihitaji kwa matumizi ya nyumbani kwao.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa bidhaa mbalimbali, kama vile dawa za meno zimepangwa vizuri kwa muundo wa kuvutia wateja juu ya rafu zilizojengwa vizuri.

Kundi la wateja wengi wamo ndani ya duka la kisasa katika msimu wa sikukuu, kila mmoja akichagua bidhaa anazotaka zikiwa zimepangwa vizuri ili kuwavutia wateja.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha vitu mbalimbali kama vile viatu ,vipo kwenye ofa na vimepangwa vizuri juu ya rafu.

Duka maalum kubwa na la kisasa safi sana. Limepangwa vizuri kwa usafi unaovutia. Ndani kukiwa na miche ya sabuni na sabuni za unga vikiwa kwenye rafu zilizopangwa kwa mpangilio ili kuvutia wateja.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, bidhaa mbalimbali za aina ya biskuti zimepangwa kwa muundo mzuri wa kuvutia kwenye rafu ili kuwavutia wateja.

Mwanamke ama binti mdogo yupo ndani ya duka kubwa na la kisasa, akiangalia na kuchagua bidhaa anazozitaka zilizopangwa vizuri kwenye rafu ya mbao.

Mikate imepangwa vizuri kwenye rafu inayopatikana ndani ya duka kubwa na la kisasa, maalum kwaajili ya kuwapa uhuru wateja kuchagua bidhaa wanazotaka kuzinunua.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, linalotumika kuuza bidhaa za kila aina kwa bei ndogo, wateja mbalimbali wanapita wakiwa wanachagua bidhaa hizo, zilizo pangwa kwa usafi.

Duka kubwa maalumu na lakisasa safi na lenye mwanga wa kutosha likiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mvuto mkubwa juu ya rafu zake.

Mteja akiwa anasukuma kapu lenye magurudumu ndani ya duka kubwa la kisasa, baada ya kuchagua bidhaa zake kama vile; mboga za majani na matunda mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa bidhaa mbalimbali za juisi sai za matunda zimepangwa vizuri kwenye rafu, kukiwa na mwanga inayoonesha bei na mvuto wa bidhaa hiyo.

Ndani ya duka kubwa na lakisasa lenye mwanya wa kutosha, kuna wateja wawili wanachagua vitafunwa vilivyopangwa kwenye majokofu yenye mwanga wa kutosha.

Ndani ya duka maalum la kisasa, kuna bidhaa mbalimbali kama vile ndizi, mananasi, mchele, mahindi na maharage yaliyopangwa kwenye rafu.

Ndani ya duka hili kubwa na la kisasa safi na lenye mwanga wa kutosha, kuna vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, kama vile majiko ya kisasa yaliyopangwa kwa muundo wa kuvutia.

Mteja akiwa anaangalia kilo ya nanasi, alilotoka kununua kwenye duka kubwa na la kisasa sana huku watu wengine wakiwa wanatafuta bidhaa katika rafu.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu. Bidhaa hizi ni kama vile juisi za matunda pamoja na soda.

Ndani ya duka hili la kisasa na la kupendeza lenye mchanganyiko wa rangi ya kijivu na njano, viatu na kandambili vimepangwa vizuri ili kuvutia wateja watakaofika hapo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, safi, ikiwa bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ili kumvutia mteja anaezitafuta.

Mwanamke mmoja anapita katikati ya duka kubwa na la kisasa sana huku akivuta kikapu kidogo chenye magurudumu, anachagua bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi safi za matunda.

Mkono wa mtu imeshikilia bidhaa mojawapo inayopatikana katika duka kubwa na la kisasa, ikiwa na bidhaa tofautitofauti zilizopangwa vizuri kwenye rafu.

Duka kubwa maalumu na la kisasa sana, ambalo linauza bidhaa mbalimbali na hii ni sehemu kwa ajili ya kuuza vinywaji baridi na vileo mbalimbali.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha, likiwa na bidhaa tofautitofauti kama vile: mipira ya kuchezea na viti vya plastiki vilivyopangwa vizuri.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, ikiwa imesafishwa vizuri na mwanga wa kutosha huku bidhaa tofautitofauti zimepangwa kwa mpangilio mzuri, juu ya rafu zinazopendeza.

Mwanaume mmoja amesimama ndani ya duka kubwa na la kisasa anachagua vileo vya chupa vilivyopangwa vizuri kwenye rafu, huku mkono mmoja ameshikilia kapu la magurudumu.